Ni magari ambayo yamesimamishwa vizuri. Kuna ya samawati, kuna la chungwa, kuna leupe ambapo labda wenye wameweka apo ama labda zinatarajiwa kuuzwa na yamepangwa vizuri ambapo mnunuzi anaeza kuangalia vizuri.

Duka la viatu ambapo naona juu pameandikwa darling find your beauty, you're beautiful ambapo kuna aina mingi ya viatu na rangi zote, naona kiatu chekundu, cheupe, cheusi, aina zote za viatu na vinapendeza. Ambapo kando yake kuna mwanaume ambaye amekunja shati mkono, halafu ni kama anapita.

Ni mahala ambapo viatu vya uzwa na tunaviona viatu vya kucheza mpira na pia viatu vya aina nyingi. Kuna mkebe ambao labda unatuma kuosha na naziona karatasi juu yake kuna viatu ambavyo vimewekwa kwenye kamba, kwa hivyo vya ning'inia.

Ni gari jeusi ambapo lina gurudumu jeusi, limesimamishwa karibu na nyasi ambapo kuna tofali ambalo limesimama na matofali ambayo yamepangwa kando ya barabara ili mahali magari husimama.

Magari mengi yamepangwa kwenye utaratibu unaofaa labda kwa minajili ya kuuzwa ili mnunuzi akija apate kuyaangalia vizuri ili aweze kuchagua gari analotaka. ambapo wamepanga kwa rangi tofauti tofauti. Kuna nyeusi na rangi zingine.

Hiyo ni gari aina ya Hilux 4X ambamo ni nyeusi gurudumu yake ni nyeusi, ambapo nyuma yake haijafunika kama zingine gari zingine.

Ni pesa za Kenya ambapo naona shilingi mia mbili noti, shilingi hamsini noti na shilingi shilingi ambazo zimepandwa zikielekea juu. Inaonekana kua kulikua na kuhesabu kwa pesa.

Kuna watanashati wawili ambao wamesimama kando ya gari ambalo linawekwa mafuta ya gari ambapo ni gari lizuri sana. Wote wamefuga nywele. Kuna gari lingine pale nyuma.

Hayo ni magurudumu ya magari, ambayo yamewekwa mahali pamoja. Kama ni mengi yamepangwa vizuri ni meusi. Ambayo yana vitu viitwavyo threads za kuepuka kuteleza wakati zinatumika barabarani.

Mahali ambamo mnauzwa mayai kwenye kreti, kuna mkate, kuna maziwa yaliochacha na kuna yogati ama maziwa yaliolala na ambayo imetengenezwa kwenye rangi ya samawati.

Ni kadi ya Visa ambayo yatumika kulipa mahitaji ambamo kifaa ambacho kimeandikwa PesaPal chatumika kuingiza kadi ili kutoa pesa inayohitajika kwa malipo. Ambayo ni teknolojia ya kisasa ambayo imewezesha wananchi kutobeba pesa kila waendapo. Hii ni namna rahisi ya kulipa.

Hicho ni kibanda cha matunda, ambapo naona kuna tufaa nyekundu na ya kijani, ambapo kuna tunda nyanya, kuna nyanya zenyewe, kuna papai, kuna machungwa aina mbili, ambapo pia kuna hizi passion fruits .

Naliona gari nyeusi lenye mataa meupe ambalo limeandikwa Rawa Auto. Hapo kwenye number plate kuna twenty two ambamo kumefunikwa kwingine yenye ni ya gari aina ya Mercedes Benz. Ni gari mzuri halafu kando yake kuna gari zingine, kuna nyeusi, kuna grey . Kando pia kuna nyeusi.

Naona kuna utangazaji wa Jubilee Health Insurance ambayo wanajaribu kusema ni rahisi kibei na inatoa huduma bora, kuna kukaa ndani ya hospitali, zile huduma za kujifungua na.